Duka la jumla lenye milango miwili, upande wa kushoto kuna kibanda cha m pesa. Ndani ya duka kuna friji na makasha mekundu ya vinywaji. Nje kuna ngazi tatu za zege zinazoelekea dukani. Sakafu ina vigai vyeupe.

Magari ya rangi tofauti yameegeshwa ndani ya jumba. Jumba hili limepakwa rangi nyeupe. Kuta zimeundwa kwa vioo. Magari ni ya rangi tofauti ikiwa, ikiwemo nyeusi na samawati.

Gari la abiria dogo la Toyota, rangi ya fedha, imeegeshwa kwenye eneo lenye changarawe. Nyuma ni gari la stika mbali, ikiwemo namba eighty kilometers per hour . Magurudumu yana rimu za rangi ya shaba. Mbele, miti na mimea mingi inaonekana.

Duka ndogo la M-Pesa mlango umefunguka ukiacha bidhaa zikionekana ndani. Ukuta wa duka una rangi ya bluu na umechorwa, barabara iliyo mbele ya duka imejengwa kwa matofali. Kuna vivuli virefu vinavyoonyesha jua linalochomoza.

Kuna duka ndogo lenye ishara ya M-Pesa ya kijani. Mvulana amekaa chini kichwa kikiwa kimeinama mezani. Vitau viwili vyeupe viko chini karibu naye. Majani ya kijani yametapakaa mbele ya duka. Kuna vitu vya buluu ndani ya duka na mtu amekaa ndani.

Duka la maziwa lililojengwa kwa matofali limepakwa rangi nyeupe na ya kijani kibichi. Mwanamke aliyevaa nguo ya rangi ya samawati anaingia dukani.

Duka ndogo lenye ngazi tatu, milango miwili ya chuma, rangi ya kijani kibichi imefunguliwa. Ndani kuna chupa za vinywaji vikiwemo Pepsi. Nje kuna ndoo ya kijani, sakafu ina vigae vyeupe karibu na ngazi. Kuta wa nje una maandishi. Kuna mwanga wa jua. Barabara ni kavu.

Gari la zamani rangi ya fedha limeegeshwa juu ya barabara ya mawe. Ina taa nne mbele, magurudumu kahawia na madoido meusi upande wa juu. Kando kuna kisanduku cha mbao kilicho na nembo. Miti ya kijani nyuma ya uzio wa chuma imetanda ukutani.

Gurudumu la gari jeusi la Audi. Rim ni za fedha na zina muundo wa nyota. Matairi yana muundo wazi. Barabara ni lami iliyo na nyasi pembeni. Mwangaza wa jua unaonekana vizuri kwenye tairi na rimu . Kuna kivuli kidogo. Gurudumu ni safi sana.

Chumba kikubwa cheupe chenye madirisha marefu. Ndani yake kuna magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari hayo yana rangi tofauti kama vile nyeusi, nyeupe na buluu. Sakafu ina vigae vyeusi na vyeupe. Kuna nuru nyingine iliyopenya kupitia madirisha.

Mkono mweusi uliowekwa juu ya noti za Kenya zilizotawanyika mezani. Noti za mia mbili na hamsini zinaonekana wazi. Sarufu kadhaa zimewekwa katika mirundo miwili tofauti. Noti nyingine ziko chini ya mkono.

Meza iliyojaa samaki waliokaangwa na kukaushwa. Samaki hawa wamerundukiana, wengine wakiwa wamepikwa vizuri na wengine wamekaushwa kabisa. Kuna mafuta kidogo kwenye sahani moja. Chini ya meza kuna chombo cha buluu. Watu wawili wanaonekana wameketi nyuma.

Gari za rangi nyeusi na nyeupe, zimeegezwa kwa foleni moja. Nyuma yao, kuna hema ya rangi ya samawati. Kuna miti mingi. Anga ina mawingu meusi.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za ufundi. Mikufu ya rangi mbali mbali imening'inizwa ukutani upande wa kulia. Mifuko ya mikono imetundikwa katika racks za mbao na machapisho zimeonekana kwote.

Magunia makubwa yamefungwa kwa plastiki wazi. Yamebanwa kwa mikanda nyeusi yakiwa na nguo mbalimbali za rangi tofauti baadhi yamebandikwa karatasi za manjano zenye maandishi meusi. Mazingira ya ndani, ukuta wa njano uko nyuma. Sehemu ya sakafu haionekani wazi.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe na suti nyeusi amesimama huku akiangalia ndani ya gari nyeusi. Kando kuna gari jeupe lililoegeshwa. Kuta zimeundwa kwa vioo.

Mazingira ni ya soko. Vibanda vimeundwa kwa mabati. Watu wengi wanatembea. Vitambaa vya kuuzwa vimeanikwa. Watu wamevaa nguo za rangi nyeusi, nyeupe, na nyekundu.

Kiasi kikubwa cha noti za Kenya za kitambo. Kuna noti za shilingi elfu moja na mia tano. Zimepangwa kama shabiki mkononi. Noti hizi zina rangi mbalimbali na picha za viongozi zinaonekana mpya na safi.

Magari mapya kadhaa yaliyopangwa kwa safu ndefu. Rangi zao ni tofauti, buluu, nyekundu, kijivu na nyeupe. Yanang'aa chini ya jua yakionyesha muundo wao wa kisasa. Kila gari lina taa za kuvutia na grili kubwa mbele.

Rundo la bidhaa nje ya duka. Upande wa kushoto kuna kreti za vinywaji na chupa nyingi za soda. Katikati, kuna mifuko mikubwa ya manjano na nyeupe, zimewekwa juu ya nyingine. Upande wa kulia kuna marundo ya paketi kubwa nyeupe zilizofungwa. Juu kuna alama ya kijani M-Pesa.

Chumba kikubwa cha maonyesho ya magari. Magari mengi ya kifahari yenye rangi tofauti kama vile nyeusi, kijivu, buluu na nyekundu yamepangwa ndani. Kuna viti vya kisasa na madawati ya huduma kwa wateja. Kuta za kioo zinaruhusu mwanga kuingia.

Bango la bima ya afya. Juu kuna kichwa health insurance na ikoni mbalimbali. Chini, kuna daktari mwanamke amevaa koti jeupe na anatumia kompyuta mbele. Chini kabisa kuna nambari za simu, anwani ya barua pepe na msimbo wa QR.

Duka la zawadi lenye vitu vingi. Ukuta umejaa sumaku za wanyama na ramani za kenya. Pundamilia, simba, twiga na tembo huonekana. Rafu zimejaa vinyago, vyombo na vitu vingine vya sanaa. Chini kuna chungu cha twiga wengi waliochongwa. Nguo za mapambo pia yapo.

Bango la bima ya pikipiki. Katikati kuna pikipiki nyeusi iliyoegeshwa. Kushoto kwake kuna karatasi yenye maelezo ikionyesha nambari na tarehe. Juu ya pikipiki kuna kofia ya rangi ya machungwa na buluu. Maandishi makubwa ya motorbike insurance yanaonekana juu.

Waraka rasmi wa serikali unaonyesha stakabadhi ya malipo. Juu kuna nembo ya Jamhuri ya Kenya na idara ya uchunguzi. Ina nambari ya maombi, tarehe na anwani. Sehemu ya chini ina taarifa za miadi ikiwemo aina, tarehe na ofisi. Pia kuna jina, nambari ya kitambulisho na gharama ya huduma iliyolipiwa.

Rundo la noti za elfu moja za Kenya za kale. Noti hizi zimepangwa kwa wingi zikionyesha rangi zao za kahawia na kijani kibichi. Kila noti ina picha ya Mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Zinatapakaa zikionyesha thamani kubwa.

Rundo la sarafu nyingi. Sarafu hizo zina rangi mbili, rangi ya dhahabu na ya fedha. Zimepangwa juu ya kila moja na zimetawanyika. Baadhi zimesimama wima. Kwenye baadhi ya sarafu, nambari ishirini inaonekana wazi. Kuna sarafu nyingine sana zimekusanyika pamoja.

Kabati lenye nguo na vitambaa vingi vilivyopangwa. Vitambaa vimerundikwa kwenye rafu mbalimbali. Jaketi la kijani lililo na mapambo ya mraba, limevaliwa kwenye doli mbili kubwa katikati. Nguo zilizochakiwa zinaning'inia upande wa kulia.

Rundo kubwa la nguo mbali mbali, zikiwa zimetawanyika kila mahali. Kuna rangi nyingi tofauti kama vile machungwa, kijani kibichi, nyeusi, nyeupe na buluu. Baadhi ya nguo zimekunjana na zimechanganyika. Watu wawili wanaonekana nyuma.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo la Hyundai. Gari jeusi liko mbele likifuatwa na gari jeupe taa zao za mbele zinaonekana wazi. Nyuma kuna kioo kikubwa cha jumba hiyo chenye nembo ya Hyundai juu. Ndani ya jengo kuna taa nyingi zinazong'aa.

Watu wengi wanachagua nguo. Kuna marundo makubwa ya nguo za mitumba zimetapakaa chini. Wanaume na wanawake wanatazama na kuchambua rundo la mavazi baadhi wameinama wengine wamesimama. Rangi mbalimbali za nguo zinaonekana.

Njia ni ya mjini. Magari, mengi yameegeshwa katika foleni moja. Yana rangi tofauti, ikiwemo nyeusi na nyeupe. Nyaya za stima zimepita juu. Ghorofa zinaonekana.

Mtaa wenye maduka ya rangi mbalimbali. Mlango wa kijana una maandishi M-Pesa kwa herufi nyeupe. Mwanamke amevaa hijab ya hurujuani. Amesimama pembeni. Kuna viti vya mbao upande wa kulia.

Lori kubwa la rangi ya machungwa lililobeba magari mengi . Magari yamepangwa juu na chini ya trela. Kuna magari meupe ,kijivu, mekundu na ya manjano. Lori limesimama kwenye barabara pana na miti mirefu inaonekana nyuma.

Mwanamke amesimama mbele ya mashine kubwa. Amevaa kofia kichwani na koti jeupe. Mashine ina maandishi, Milk ATM na maelekezo ya matumizi. Kuna milango midogo kwenye mashine. Rangi ya buluu na nyeupe zinatawala.

Familia yenye furaha wakila chakula. Baba na watoto wawili wanatabasamu wakiwa mezani. Mtoto mmoja anashika kijiko mkononi akila. Kwenye meza kuna bakuli na glasi ya juice . Mama anasimama nyuma akishikilia kikombe.

Milango yenye imesimama na jina mpesa. Chini yao kuna ngazi ya zege. Upande wa kushoto kuna chupa nyingi za maji zimepangwa mbele ya mlango. Sehemu ya pikipiki inaonekana ikiwa na kamba nyeusi iliyofungwa. Sakafu ina vigae vyekundu na ruwaza. Mwangaza wa jua unaangaza sehemu ya mbele.

Mlango wa duka la kubadilisha fedha. Nembo za Western Union, MoneyGram, M-Pesa na Rare Money Transfer zinaonekana wazi. Kuna bango kubwa la Rare lenye rangi ya machungwa. Mlango umefunguka kiasi. Taa moja imening'inia. Jina la duka ni Junction Forex and Money Remitant.

Magari matatu yaliyopakiwa kwenye nyasi ndefu, yakiwa yameegeshwa chini ya mti. Gari la mbele ni jeusi, la pili ni buluu na la tatu ni jeusi. Mwanaume mmoja amesimama karibu na gari la buluu. Mandhari ya nyuma kuna miti mingi na majengo yaliyojificha.

Duka lililopakwa rangi nyeupe, lina milango ya rangi ya samawati na kijani kibichi. Mwanamume amesimama mlangoni, mbele ya duka hiyo kuna baiskeli na pikipiki.

Magari mawili yaliyopakiwa kwenye nyasi ndefu, gari la mbele ni jeusi, dogo na lina rimu za fedha. Nyuma yake, kuna gari lingine la kijivu. Mbali zaidi, kuna gari jeupe la kubeba mizigo na magari mengine madogo.

Mbwa mweusi mkubwa amelala kwenye nyasi ana manyoya marefu, maskio yaliyosimama na ulimi wake umetoka nje. Macho yake yanaonekana yenye furaha. Kuna mwanga laini nyuma yake, unaoashiria jua. Mbwa huyo anaonekana mchangamfu na mwenye afya.

Mazingira ni ya soko. Bidhaa nyingi zinauzwa. Ikiwemo viazi, nyanya, mahindi, na ndizi. Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na kujifunika kitambaa kichwani ameinama huku akijichagulia.

Kielezo kidogo cha nyumba nyeupe yenye paa jeusi. Kofia kubwa nyekundu ya sufu imevalishwa juu ya paa la nyumba. Nyuma kuna karatasi zilizokunjwa . Nembo ya makambi mbalimbali na maandishi kuhusu bima ya nyumba yanaonekana wazi.

Simu mahiri mikononi mwa mtu, skrini ya simu inaonyesha programu ya benki, au malipo, kuna salio la pesa taslimu na miamala mbalimbali, nyuma ya simu kuna majengo na mandhari ya nje, kutoka ghorofa ya juu, kuna gari dogo chini.

Mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na kujifunika kitambaa kichwani amesimama mbele ya duka. Duka hii imepakwa rangi ya kijani kibichi. Ina mlango mweupe ulioandikwa M-Pesa.

Skrini ya simu iliyoonyesha programu ya M-Pesa. Kwenye skrini kuna salio la shilingi sitini na nane elfu na mia nane. Kuna chaguo za kutumia, kulipa, kutoa na Airtime . Pia kuna taarifa ya shughuli kutoa kwa Best Obura. Chini, kuna mapendekezo kama dark mode na fuliza.

Gari jeupe aina ya SUV likiwa limeegeshwa ndani ya jengo. Magurudumu yake yana rangi ya fedha. Milango minne ineonekana wazi. Paa la gari ni la rangi sawa na mwili wake. Ghorofa la pili linaonekana nyuma. Mwangaza mweupe umetumika kuangaza.

Magari mengi maridadi yaliyopangwa ndani ya chumba kikubwa. Kuna magari meupe, ya buluu na meusi. Baadhi yana milango minne mengine miwili. Taa zao zinawaka zikionyesha kung'aa kwao. Sakafu inasikesi mwangaza.

Duka la viatu liliko nje. Viatu vingi vimetundikwa na vingine vimepangwa chini. Kuta za duka zimetengenezwa kwa turubai au nguo za zamani. Kuna ndoo mbili chini, moja nyeupe na nyingine nyekundu. Mazingira yanaonekana kuwa na uchafu kidogo na vitu vingine vimetapakaa.

Duka la nyama lenye friji ya glasi mbele, iliyojaa vipande vikubwa vya nyama. Juu, nyama zilizochinjwa zimetundikwa kwenye kulabu. Wanaume kadhaa wamekaa au kusimama nyuma ya kaunta. Ukuta wa duka unaonekana umezeeka na kuna waya wazi.

Lori kubwa imeabeba magari matatu. Mawili ni ya rangi nyeupe, huku moja ni jeusi. Anga ni safi. Jumba limepakwa rangi nyeupe, na rangi ya kijivu.

Vigae viwili vikubwa vya ndizi mbichi vimesimama. Vimekaa ndani ya ndoo nyeupe chini. Kila kigae kina ndizi nyingi za kijani kibichi. Nyuma kuna meza za mbao zilizojaa mboga. Vitunguu na viazi vinaonekana wazi. Kuna pia ndizi zingine zikiwa kwenye masanduku.

Mikono miwili ikishika noti za kenya. Noti moja ni ya shilingi 1000 na nyingine ni ya shilingi 50 zote zimebanwa na vidole. Noti ya 1000 iko upande wa juu na ile ya 50 iko chini. Ziko juu ya meza ya kahawia.

Gari jeusi la kifahari, Chapa Infinity QX80 ndani ya chumba cheupe chenye taa nyingi za dari. Sakafu ni ya vigae vyeupe vinavyong'aa. Kuna milango miwili mieupe iliyofungwa nyuma moja ukiwa na mstari mlango. Kwenye ukuta kuna bango ndogo lenye maandishi.

Bango la tangazo la bima, juu kushoto, kuna nembo ya Mayfair Insurance yenye herufi M. Sehemu ya kulia ina duara yenye picha ya baiskeli iliyoanguka chini na mtu akiwa nyuma, haonekani vizuri, chini kuna maandishi yanayosemekana: Life is unpredictable, but your safety doesn't have to be . Pia, kuna namba za simu, rangi kuu ni kijani.

Mwanamke mweusi mchanga mwenye tabasamu amevaa shati jeupe na aproni ya kahawia. Nywele zake zimesokotwa, kwa upande wa kushoto kuna maandishi mekundu na meupe yanayolenga bima ya afya ya Jubilee. Chini kuna namba ya simu na anwani ya tovuti.

Risiti ya mapato kutoka mamlaka ya Bandari Kenya, nembo ya mamlaka inaonekana wazi, risiti na nambari ya pini na VAT , tarehe ni Juni ishirini na nane, mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu, nambari ya akaunti na ya risiti ipo, anwani ya Africa Cotton Industries Mombasa ipo.

Watu watatu wamesimama wakiangalia simu. Mmoja amevaa suti ya rangi ya samawati. Wawili ni wanaume huku mmoja ni mwanamke. Kuta zimepakwa rangi nyeupe. Kando yao ni gari jeusi na jeupe.

Lori kubwa, likibeba magari mengine njiani. Magari mawili meusi, moja juu na lingine chini yanaonekana wazi. Kuna lori jingine jeupe na van mweupe mbali nyuma. Barabara ni pana yenye mistari myeupe na ya kuashiria njia.

Soko kubwa lenye bidhaa nyingi, makapu mengi yamejaa matunda na mboga za aina mbalimbali, rangi za kijani, nyekundu na njano zinajitokeza. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au kutembea kati ya bidhaa. Miavuli yenye rangi tofauti imetandikwa juu ya bidhaa.

Barabara yenye shughuli nyingi kando ya maduka. Kuna matunda mengi yaliyoandaliwa kwa ajili ya kuuza ikiwemo ndizi na matikiti maji. Bajaji inaonekana upande wa kushoto na gari ndogo upande wa kulia. Watu wanapatikana wakiuza na wengi wakipita.

Soko lenye shughuli nyingi, bidhaa mbalimbali zimewekwa chini. Matunda na mboga nyingi zimepangwa vizuri. Watu wanakaa na kusimama katikati ya bidhaa zao. Kuna ndoo ya kijani na viti vya mbao. Rangi nyingi za asili zinaonekana, hakuna nafasi tupu.

Duka lililoandikwa Sky Shine AutoPaint. Mbele yake kuna alama za M-Pesa. Duka lina milango yenye nondo za chuma za buluu na kuta za kijani kibichi. Ndani, chupa za rangi zimepangwa kwenye rafu. Barua za simu na number za simu ziko juu ya jengo.